Mizizi mingi inaning'inia kutoka kwenye vikapu vyeusi. Baadhi ya mzizi inaonekana meupe mengine kahawia. Chini yake kuna chombo kikubwa kilichojaa maji yenye mapovu. Hali hii inaonyesha ukulima wa hydroponic . Mazingira ya ndani yanaonekana kama choo.

Haya ni mimea midogo ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa safu pengine kwenye mfumo wa hydroponics . Yamepandwa kwenye mashimo maalumu kwenye bomba nyeupe ndefu, likionyesha mbinu ya kilimo bila udongo.

Mifumo wa kilimo cha wima imeonyeshwa ikitumia mabomba, meupe ya PVC. Mimea mbalimbali, ikiwemo mboga za majani na mimea mingine, inakua ndani ya mabomba hayo. Kila bomba limepandwa kwa ustadi, likiruhusu ukuaji ya mimea wa ufanisi

Mimea midogo inapandwa kwenye mabomba meupe, ikionyesha mfumo wa kilimo cha hydrophonics . Maji na virutubisho hupita mabomba haya yakilisha mimea vizuri. Mashamba haya yanaonekana kupangwa kwa ustadi, yakitoa mazao yenye afya.

Hawa ni kuku wengi wa kahawia wakifungwa ndani ya banda. Wametawanyika sakafuni baadhi wakila kutoka vyombo. Mifumo ya kulisha na kuwanywesha maji inaonekana imewekwa. Kuta za banda zimejengwa na saruji zikionyesha mazingira ya ufugaji. Idadi kubwa ya ndege hawa inaashiria shamba la bishara la kuku.

Mwanamume mmoja anatabasamu akiwa katika bustani ya nyanya. Nyanya nyingi bado ni changa zikining'inia kwenye mimea mirefu. Mazingira yamefunikwa na paa la plastiki na miti kama nguzo. Mkulima anaonekana akichunguza mazao yake kwa makini. Inaonekana kama shamba la kisasa la nyanya.

Nyumba kubwa ya kisasa ya kijani imejaa mimea ya kijani kibichi. Mimea imepanda kwa safu ndefu ikionyesha aina mbalimbali za majani. Mfumo wa paa la kioo unaruhusu mwanga wa kutosha kuingia. Mtu mmoja anaonekana akifanya kazi kati ya mimea. Kilimo hiki kinatumia teknolojia ya kisasa kuzalisha mazao mengi.

Nafaka ndogondogo zinaonekana zikikaushwa kwenye mifumo mirefu. Hizi zinakaa juu ya vyuma zilizosimama chini kukiwa na udongo mwekundu. Sehemu vyengine vya mifumo hizi zinaonekana wazi zikisubiri kujazwa. Mchakato huu wakukausha ni muhimu katika uzalishaji wa mazao fulani labda kahawa.

Huu ni bustani yenye mingi iliyopandwa . Safu ndefu za brokoli au kibichi zinaonekana zikiwa zimekomaa . Udongo ni mwekundu ukitofautiana na majani ya kijani. Mimea mingine inaonekana kwa mbali ikionyesha ukubwa wa shamba . Hali hii inaashiria kilimo bora na mavuno yajayo.

Zana inaonyesha kuku wengi sana wakiwa ndani ya banda kubwa. Mwangaza wa umeme unatoka kwenye taa zilizoning'inia juu. Kuna vyombo vya kulisha na kunyweshwa maji vyekundu , vimetawanyika chini. Hali inaashiria ufungaji wa biashara labda wa kuku na nyama.

Huu ni mwonekano wa ndani ya chafu ikiwa na mimea mingi ya nyanya. Safu ndefu za mimea yenye afya na majani mabichi zimepangwa vizuri. Matunda machanga ya nyanya yanaonekana yakianza kuiva kwenye mashina. Muundo wa chuma na plastiki inaunda dari ikiruhusu mwanga wa kutosha kuingia.

Hii ni eneo la kilimo ambapo trekta linatotumika kulima shamba. Trekta la rangi ya kijani na nyeupe linaonekana likivuta kifaa cha kulima kinachochimbua udongo mwekundu na kuachana kijito nyuma yake. Mtu mmoja anaendesha trekta na mwingine anaonekana amesimama kando.

Manthari yanaonyesha ndani ya chafu kubwa ambampo mimea mingi ya kijani kibichi yamepandwa kwa safu. Kwa mbali mtu anayevalia kofia kubwa na fulana nyekundu anaonekana akifanya kazi shambani na shuguli za kilimo.

Nyanya nyingi nyekundu zinaonekana ziksafirishwa kwenye mkanda mrefu. Mkanda huo nyanya zilizoharibika au majani yanaonekana yakikusanywa. Kwa mbali kuna mtu mmoja anayefanya kazi labda akisimamia mchakato wa kuchagua nyanya.

Eneo hili linaonekana kuwa ni shamba kubwa la mananasi likiwa na mimea mingi iliyopangwa kwa safu ndevu ,yaliyoiva yameonekana yakining'inia kutoka kwenye mimea kwa shamba lina mazao mengi ,ardhi inaonekana kuwa na mteremko kidogo na miti inaonekana kwa umbali.

Wanyama wengi weusi na weupe, wamekusanyika ndani ya banda kubwa. Ng'ombe hao wanaonekana wanakula kutoka kwenye malisho yao, wakijipanga kwa utaratibu, eneo yote linaonekana kuwa shamba la kisasa na la ng'ombe, likiwa na miundo mbinu imara. Taa zinazong'aa kutoka juu zinaangazia nafasi, kuashiria usafi.

Chumba kikubwa kimejaa kuku wengi weupe wakiwa wametawanyika chini. Mifumo ya kulisha na kuonyesha maji imepangwa kwa mistari mirefu ikiwasaidia kuku kupata mahitaji yao. Taa kutoka dari zinaangazia nafasi yote zikionyesha mazingira ya shamba kubwa la kuku.

Vipandikizi vingi vya mimea ya majani makubwa ya kijani kibichi vinajaza eneo la kitalu. Juu ya mimea hiyo kuna wavu mweusi unaotumika kutoa kivuli ulioshikiliwa na nguzo za mbao. Kwa umbali majengo kadhaa yanaonekana pamoja na watu wawili wakitembea.

Majengo mawili ya kioo yamejengwa yakionyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo. Ndani yake mimea midogo imepandwa kwa mstari mrefu na nadhifu, ikionyesha ukuaji mzuri. Wanaume wawili wamesimama katikati ya mimea wakikagua wa maendeleo yake. Mmoja anaonekana akitoa maelezo akishika kijiti mkononi.

Shamba kubwa la kilimo kina mimea midogo. Mistari mirefu ya mimea imepandwa kwenye udongo. Kuna mabomba meusi na karatasi za kijani zilizotumika kwa umwagiliaji. Milima inaonekana nyuma ikionyesha mandhari pana. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Mimea michache ya pilipili imepandwa kwenye udongo. Kuna mabomba meusi yalio na vifaa vya kumwagilia. Udongo unonekana mkavu huku mimea ikiwa bado midogo. Mpangilio huu unaonyesha mfumo wa kilimo cha kisasa. Inaashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo.

Mashamba yanaonekana yakiwa yananyeshewa maji. Maji yanatiririka kupitia mfereji maalum kati ya safu na na mimea. Bomba kubwa jeusi linaonekana likipeleka maji na kuna chemichemi ndogo za maji zinazotoka. Hali hii inaashiria mfumo wa umwagiliaji wa kilimo unaolenga mimea ya mahindi.

Uga wa njano umepangwa katika mistari ukionyesha mfumo wa umwagiliaji. Mimea midogo ya mahindi imepandwa kwenye udongo wenye matope. Maji yanatiririka kutoka kwenye mabomba meupe yakifika hadi kwenye mimea. Mazingira ya kijani kibichi yanaonekana kwa umbali, yakionyesha ukuzaji mzuri.

Shamba dogo linaonyesha mbinu ya umwagiliaji wa matone. Mimea midogo imepanda kwenye vitanda vilivyopangwa vizuri, na mabomba meusi yamewekwa juu ya udongo. Njia za mawe zinaonekana zikipita katikati ya vitanda, zikiashiria ufikiaji rahisi. Mbinu hii inaonyesha mfumo bora wa kilimo kwa kutumia maji kidogo.

Shamba kubwa la nyanya linaonekana wazi. Mimea midogo ya nyanya imepandwa kwenye mistari mirefu. Kila mche umeegezwa kwenye fimbo ndefu ya mti. Mifumo ya umwagiliaji wa matone unaonekana ikiendesha kando ya safu. Mazingira haya yanaonyesha kilimo cha kisasa cha bustani.

Ardhi yenye udongo mwekundu inaonyesha mimea midogo ikikua vizuri. Mifumo ya umwagiliaji imepangwa kwa mistari ikihakikisha upatikanaji wa maji. Majani mabichi yanaonekana yakistawi yakionyesha afya ya udongo. Hili ni shamba dogo la mboga likilimwa kwa umakini mkubwa.

Vipeperushi vichanga vimepangwa kwa mstari kwenye udongo. Mfumo wa umwagiliaji na matone unaonekana wazi, kupitia karibu na kila mmea. Majani ya kijani kibichi yanaashiria ukuaji mzuri wa mimea. Udongo unaonekana kwa uhuru na wenye unyevu unaofaa kwa kilimo.

Shamba linaonyesha mimea midogo iliyo pandwa arthini ikiwa inanyeshwa kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Bomba nyeusi yenye matone mekundu imegawanyishwa ikitoa maji moja kwenye mzizi wa mimea.

Bomba jeusi la umwangiliaji linaonyesha matone ya maji yakidondoka polepole. Juu ya bomba kuna kamba ndogo ha kufunga ikionyesha jinsi mfumo ulilokamilika. Majani ya kijani kibichi yanaonekana yakikua karibu na bomba yakifaidika na maji. Mandhari ya nyuma ni ukungu wa kijani ukionyesha bustani au shamba.

Mashamba ya kijani kibichi yenye mimea mengi yameonekana yamepangwa kwa mstari mirefu. Mfumo wa umwagiliaji unapitisha maji kwenye mimea ukihakikisha upatikanaji wa maji wa kutosha. Maji yanaonekana yakitiririka kwenye mifereji midogo yakielekea kwenye mimea.

Tone la maji linadondoka kutoka kwenye mpira mweusi wa umwagiliaji. Kifaa chekundu kimeunganishwa kwenye mpira huu kikihakikisha maji yanatoka polepole. Ardhi kavu na majani yaliyokauka yanaonekana chini yakisubiri unyevu. Mfumo huu unaonyesha jinsi umwagiliaji wa matone unavyofanya kazi.